Dudu waharibifu wakionekana juu ya mimea au mazao wakila na kuharibu majani, mashina, au matunda. Baadhi ya wadudu hao ni kama funza wa mahindi, store-borer, aphids , au kunga wakiwa kwa wingi wakisababisha majani kunyauka.

Ng'ombe wa jamii ya Freshian wakila hay kwa utulivu. Wako kwenye zizi safi lenye hewa ya kutosha huku baadhi yao wakisimama na wengine wakiwa wanaangalia. Mwili wao mweusi na mweupe unaangazia kwenye afya, ishara ya malezi bora.

Shamba la ndizi lililopangwa vizuri lenye mistari ya migomba iliyo sambamba na nafasi sawa kati ya mti na mti. Ndizi zinaonekana zikiwa na afya njema. Majani yake yakiwa ya kijani kibichi zenye nguvu. Ardhi imepaliliwa vizuri. Hakuna magugu au udongo unaoonekana kuwa na unyevu wa kutosha.

Ndizi inaonekana imekomaa vizuri shambani, ikiwa kwenye mgomba ulio na majani mabichi yenye afya. Mtu mmoja anaonekana akiguza ndizi hiyo kwa mkono wake, labda akihakikisha ikiwa iko tayari kuvunwa.

Watu wawili wanaonekana wakiweka juhudi, katika kuosha ng'ombe kwa uangalifu. Mmoja wao ameshikilia brushi kubwa akisugua kwa makini ngozi ya ng'ombe, huku akihakikisha ng'ombe huyu ngozi yake imebaki.

Ng'ombe wengi wa maziwa wakiwa ndani ya zizi safi na lenye nafasi ya kutosha. Wamepanga mistari wakiwa wameaminia kukula zilizo jaa nyasi kavu. Wanakula kwa utulivu na hamu baadhi wakiwa wamesimama na wengine wakitingiza mikia kwa upole.

Shamba hili la ndizi linanawiri, lenye migomba mirefu yenye majani mabichi na yenye afya. Ndizi zimekomaa vizuri zikiwa zimepangika kwa vishanda vyenye rangi ya kijani kibichi. Udongo umeonekana wenye rutuba na kupangiliwa vizuri bila magugu.

Mama ameketi chini akitoa maganda ya ndizi mbichi kwa minajili ya kupika ale. Amekunja nguo zake kwa ustadi na anaweka maganda pembeni, huku ndizi safi zimewekwa kwenye chombo au sinia,

Mama mkulima akikama maziwa kutoka kwa ng'ombe, kwa kutumia mikono yake miwili kwa ustadi na utaratibu. Amevaa mavazi ya kazi na ameinama kwenye kigonda kidogo pembeni ya ng'ombe aliyeegeshwa kwa utulivu.

Ndizi nyingi zimefungwa juu ya matatu , zikiwa zimefungwa kwa kamba imara au gunia na kupangwa kwa uangalifu juu ya paa la gari hilo la abiria. Ndizi hizo ni za kijani kibichi ishara kuwa bado mabichi na ya tayari kusafirishwa sokoni au kwa muuzi.

Mkono wa mtu ukigomboa ndizi ya kupika, labda sokoni au kwenye kikapu cha matunda. Inaonekana kuna watu zaidi ya mmoja wanaitaka ndizi hiyo, wakionyesha mikono kuelekeza ndizi moja iliyoiva.

Kijana anakama ng'ombe wa maziwa akiwa nje kwenye uwanja wa kijani. Ameegesha ndama kwa utulivu kisha ameinama chini au kwenye kigonda akitumia mikono yake miwili kukama kwa uangalifu.

Mama mmoja amebeba mtoto mgongoni, akiwa kwenye shughuli za kila siku. Karibu naye, mama mwingine anakata ndizi kutoka kwenye mgomba, akitumia kisu kwa uangalifu.

Shamba la ndizi lililotunzwa kwa uangalifu likiwa limefanyiwa mulching kwa kutumia majani makavu, nyasi na mabaki ya mimea. Udongo umefunikwa vizuri katika migomba, hali inayoonyesha juhudi za mkulima kulinda unyevu wa udongo kuzuia magugu na kuongeza robuta.

Baba anakama maziwa kwa mikono miwili kutoka kwa ng'ombe, aliyeegeshwa vizuri zizini. Amevaa mavazi ya kazi, akiwa ameketi pembeni ya ng'ombe huku, akitumia mikono yote kwa ustadi na utaratibu. Maziwa yanatiririka kwa kasi na kujaza chombo, kilichowekwa chini, kama ndoo.

Shamba kubwa la ndizi lenye migomba mingi linayokomaa vizuri na kuonyesha afya bora. Majani ya migomba ni ya kijani kibichi yakiwa yamenawiri kwa udhabiti, ishara kuwa mimea hiyo imepewa matumizi mazuri kama vile umwagiliaji wa kutosha, maji, udongo wenye rutuba na udhibiti wa magonjwa.

Ng'ombe wengi wanakula takataka pembeni mwa barabara , takataka hizo zinajuimisha plastiki ,mabaki ya chakula karatasi na vyombo vya plastiki visivyooza , baadhi ya ng'ombe wanaonekana wakimeza vipande vya plastki ambavyo ni hatari kwa afya yao .

Ng'ombe akiwa akikunywa maji kwa utulivu kwenye eneo la wazi. Kando yake kuna vibuyu viwili vilivyo wekwa karibu. Vinaonekana kutumika kuhifadhia au kuchotea maji. Ng'ombe huyu anaonekana mwenye afya njema na anakunywa maji kwa tamaa, ishara ya kiuu au joto la mazingira.

Shamba hili la ndizi limelimwa vizuri na kwa mpangilio wa kuvutia. Migomba imeota kwa afya njema na ina majani mabichi na makubwa. Kila mti wa mgomba umebeba ndizi kubwa kubwa, zilizojaa vizuri kwa mikungu.

Ndizi ambazo tayari zimekatwa na kupangwa kwa mpangilio mzuri, zimewekwa mahali pamoja zikisubiri kusafirishwa kwa sokoni. Ndizi hizi zinaonekana bado mbichi na zenye afya nzuri zikiwa zimefungwa kwa mifungo au mkungu.

Mgomba wa ndizi uliowekwa mbolea, na umezaa sana, mgomba huo unaonekana wenye afya njema, Majani yake ni mabichi na makubwa, umebeba mikunja mikubwa na ya ndizi zinaonekana vizuri ishara ya mbolea, kuchangia ukuaji wa uzalishaji wa kiwango cha juu.

Mtu Ako kwenye maabara akipima kemikali kwa kutumia vifaa mbalimbali. Amevaa koti jeupe la maabara akiwa na usalama. Anatumia mitungi midogo ya glasi kama vile test tubes , beakers na pipette kupima na kuchanganya kemikali kwa uangalifu.

Ngombe wawili wa maziwa wamekufa, na wanalala chini, milli yao bado inonekana yenye afya kwa sura ya nnje, lakini, hawana uhai. Hakuna dalili za majeraha makubwa, na mazingira yanazungukwa na watu wanaoshangaa kilichotokea. kuna ofu na uzuni huku.